Ubora wa kuchunga wazazi wetu ni muhimu kabisa katika jamii. Tunavyotazama ni sehemu ya hospitali hamamu. Mgonjwa mmoja wa miaka ya makamo amelazwa na kupokea matibabu.

Kategoria hii ni ya watu wazima. Unavyotazama, huu ni mkwaju, ambao hutumika ili kuwepo na urahisi wa kujisongesha toka moja na nyingine. Baadhi ya wanaoutumia huu, ni walio na shida ya mguu, uzee zaidi au kutekuka kwa mguu.

Tonavyozidi kuwa kimaisha ni vyema vile vile, tuzingatie afya yetu na kuangaliwa, ili tuwe katika orodha yenye usimamizi mwema. Tunavyotazama ni mhudumu ambaye anashughulikia mama mzee na wengine wakingojea wakiwa wameketi kando kando.

Kategoria hii ya umakinifu na uangalifu wa watu wenye miaka ya makamo. Tunatazama daktari ambaye anashughulikia mama mmoja ambaye ana mtoto. Ni hitifaki ambazo zinastahili kuhifadhiwa, ili kusaidia jamii husika.

Kwa mara nyingi ujumbe wa watu hupitishwa kwenye posta za vijikaratasi ambazo hubandikwa. Tunavyoona ni mojawapo yao ambayo inahimizwa na watu wazima wenye umri ya makamo kujitunza vyema, kuchanjwa kutokana na maambukizi ya malaria na mengineyo. Hii husaidia kusambaza ujumbe kwa wale ambao hawana simu za rununu.

Kategoria hii ya madaktari wa utunzaji kwa watu wazima inaashiria jinsi kiwango cha serikali inajali maslahi ya watu wenye umri wa makamo. Tunavyotazama ni mhudumu ambaye anamshughulikia mama mzazi kwa kumchanja. Wote wamevaa barakoa zao. Kwa upande mwingine, wengine wamepanga foleni wakingoja muda wao wa kukaguliwa ufike.

Katika hospitali hii ya rufaa ni moja wapo ya nyingi ambazo zilimo nchini ambazo husaidia wagonjwa katika nyaja mbali mbali, tunavyoona kwenye picha ni sehemu moja ambayo ni ya oparesheni kunayo madakatari ambayo wamevalia aproni na glavu na barakoa tayari kumshughulikia mgonjwa ambaye wanamuhudumia.

Sehemu hii ya hospitali inaonyesha mfanyakazi mmoja anayefanya kazi za kurekodi kwenye hospitali moja na kuna faili na vilevile pia kuna mtu ambaye inaonekana na pia chuma.

Kwenye hospitali hii tunaona mgonjwa kitandani ambaye amejeruhiwa miguu miwili iliyowekwa bendeji na chuma vile vile pia shuka mbili, vikombe, pazia ya kitanda, sahani, sehemu ya vidole vya mkono na miguu, karatasi ya tissue pia.

Sehemu hii ya hospitali tunamuona daktari mwanadada akipeana chanjo kutoka kwa njia ya sindano. Inaonekana kuhifadhiwa kwenye sanduku lililopo na anyechanjwa amevalia barakoa.

Kwenye hospitalini humu, tunamwona daktari akisaidia mgonjwa ambaye hajiwezi kwa njia iliyo sawa kwa kumwonyesha jinsi ya kutembea akitumia kifaa hicho cha kutembelea Kando kando pia kunaonekana kuwa na kifaa cha kompyuta ambacho anatumia kunukuu hali ya mgonjwa.

Kwenye sehemu hii ya kategoria inaguzia magonjwa ya kuambukizwa ambayo kwa mara nyingi yanaweza dhuru afya zetu. Haya yanaweza kusambazwa kupitia kwa hewa, vidudu na sehemu zilizoathirika. Tunavyotazama, ni sehemu ya posta ambayo inaonyesha, kiini vipi ambavyo vidudu huonekana.

Kategoria hii inaguzia magonjwa ya kuambukizwa ambayo kwa mara nyingi yanaweza dhuru afya zetu. Haya yanaweza kusambazwa kupitia kwa hewa, midudu na sehemu zilizoathirika. Tunavyotazama ni baadhi ya vifaa ambavyo hutumika ili kujikinga ipasavyo.

Kategoria hii inaguzia magonjwa ya kuambukizwa ambayo kwa mara nyingi yanaweza dhuru afya zetu. Haya yanaweza kusambazwa kupitia kwa hewa, midudu na sehemu zilizoadhirika. Unavyotazama ni wataalam wa afya ambao wameleta uhamasisho wa dhidi ya kujikinga ipasavyo.

Wasamaria wema kwa mara nyingi husaidia familia ambazo zimeadhirika kutokana na mafuriko au majanga tofauti tofauti. Unavyotazama ni baadhi ya tu ya ambulensi ambayo ni ya Beyond Zero, ambayo inasaidia katika kusaidia.

Miradi nyingi ya uhamasishaji wa afya ya jamii ni muhimu, kutokana na uwepo wa kiteknolojia, ujumbe husambazwa ipaswavyo kwa haraka. Vilevile tunapata njia nyingine ya kuhamasisha na kuleta matibabu ya bure na ukaguzi wa bure vijijini.

Mafunzo ya mhudumu wa afya katika ngazi ya jamii ni hali ya kuwa salama kimwili, kiakili, kutokuwa na ugonjwa, vile vile afya ya sayansi ni sanaa ambayo inazuia na kurefusha maisha. Tunavyotazama ni mgonjwa ambaye anapokea ushauri.

Sehemu hii ya hospitali tunamuona mama mmoja ambaye amejifungua ikiwemo ndani yake ni mama wa taifa wake Uhuru Kenyatta wakiwa na viongozi wengine kutoka serikalini ambao wamekuja kusalimia mtoto.

Mazingira ni yenye udongo ambao umezingira sehemu tunayoiona, na pia kuna vyombo vya usafiri mojawapo ikiwa za rangi mbili, ingine ni ya rangi moja. Vile, vile naona tanki ya maji, vijisanduku viwili vya rangi nyeusi, chumba cha kuegesha magari inaonekana. Mwishowe, miti inayozingira hii sehemu kando, kando.

Tunavyoona ni dhihirisho ya wanauguzi ambao wanafanya kampeni za afya na ulinzi mashinani kwa msaada wa binadamu. Vilevile tunaona kinamama wazee wameketi vijana ambao wamejitolea kuja kupata matibabu ya karibu

Hii ni kategoria ya ukumbi ambamo mwelekezi anaonekana akiwa na umati wa watu ambao anawaelekeza kuhusu jambo fulani. Kwa mara nyingi hii hutumika kupitisha ujumbe ambao unaweza kupitishwa kwa njia rahisi sana.

Kwa mara nyingi tunavyokua na shida ya meno huwa tunatembelea daktari husika, ambaye husaidia katika sehemu hio. Tunavyotazama ni sehemu ambayo daktari hutumia ili kusaidia kutibu tatizo mbali mbali katika meno yetu.

Kategoria hii ni ya onyesho la daktari wa meno. Tunavyotazama ni daktari ambaye anatuonyesha jinsi meno yanavyoonekana kutokana na teleskopu hio. Ni vyema kujitunza vyema, na tueze kuosha meno yetu kutumia dawa na brashi.

Jinsi tunavyoishi na tabia zetu kama wananchi, hutusaidia pia sisi kua kivyema. Usafi wetu wa meno husaidia meno yetu kua safi, na ujikimu kivyema. Tunavyotazama ni sehemu ya meno ambayo si safu, ambayo yameng'oka kutokana na uchafu wake.

Mhudumu spesheli wa kutunza meno anaonekana akiwa na mgonjwa ambaye amekuja kuangaliwa meno. Ana vifaa vyake mkononi. Amevalia aproni na ana glovu za buluu kwenye mkono wake.

Meno haya yanahitaji huduma sawia, kwa sababu yana tatizo ambayo isipopata katiba ya weza ng'oka au kuwa na ugonjwa wa fivi ,maumivu ya jino, kuvimba, vidonda vilevile.

Afya yetu ya kibinadamu ya meno huwa vyema tunavyozingatia usafi. Hali katalika tusipozingatia haya tunaweza kupata ugonjwa wa fizi, vitonda na maumivu ya jino, tunavyoona mwana dada anatia dawa ya meno kwenye brashi yake ili aweze kujitengeneza awe na harufu njema kwenye meno yake.

Afya ya meno ni bora kwa vile inapunguza aina yeyeyote ile kama vile ugonjwa wa fizi, kiseyeye, kuvimba, vidonda na kadhalika, kupitia kwa hii hewa itokayo huwa safi na meno huwa nyeupe tunavyoona haya ambayo yanahudumiwa.

Hospitalini hii tuna mtaalam mmoja ambaye anahusika na matibabu ya meno na uoshaji. Anaonekana kueleza jambo kuhusu picha ambayo amebeba yenye maelezo amevalia glavu n na sare za matibabu.

Hii ni shule ambapo tunaona mwanafunzi amelazwa kwenye benchi akifanyiwa ukaguzi na daktari ambao wanaonekana kuchua sambli kwa huduma za nje za matibabu. Wote wamevalia glavu na wamevalia aproni haswa mzungu anaonekana kana akiwa na barakoa na simu yake.

Kwenye hospitali hii spesheli ya daktari wa meno, tunaona kifaa ambacho ni maalum kinatumika kusafisha sehemu ya meno ambazo ulimi pia unaonekana ukiwa wa rangi nyekundu.

Tunavyoona anayeonekana hapa ni mwanamume mmoja ambaye anajaribu kutoa uchafu katika meno yake kwa kutumia kijiti na ana ndevu kiasi na mapua na shavu zake zinaonekana.

Kwa mara nyingi mikasa ya moto na ajali za barabarani huleta maadhiriko zaidi. Ni vyema kujichunga kabisa mikasa unapotokea. Tunavyotazama ni sehemu ambayo imeadhiriwa kutokana na moto ambayo imeleta madhara.

Janga la moto ni taharuki ambayo ina hasara kubwa. Unaotazama ni sehemu ambayo imeathirika na mkasa huo. Kwa mara nyingi hii huweza leta kifo na ukosefu wa malazi na biashara kuharibika vilevile. Ni vyema kujitahadhari na kukimbilia usalama hayo yanapotokea.

Msaada wa dharura na usimamizi wa maafa ni kategoria ambayo imesaidia kiwango cha juu. Tunavyoona ni baadhi ya vyakula ambavyo vimepakiwa tayari kukabidhiwa walioathirika. Majanga yanayotomba mbalimbali ni kama mafuriko, moto, jua kali na mtetemeko na uporomoshaji wake.

Mafuriko ni mojawapo ya janga ambalo huleta madhara pamoja na hasara. Inatupasa sisi kuwa waangalifu zaidi nyakati za mvua nyingi inayoweza kuashiria mafuriko. Tunavyotazama ni sehemu ambayo imelowa maji mengi mno na kusambaratisha shughuli na kuleta madhara kadhaa.

Msaada wa dharura na usimamizi wa maafa ni kategoria ambayo imesaidia kwa kiwango cha juu. Tunavyoona ni baadhi ya vyakula ambavyo vimepakiwa tayari kukabidhiwa waliohadhirika. Majanga mbalimbali ni kama vile mafuriko, moto, jua kali na mtetemeko na uporomoshaji wa ardhi.

Huyu ni kijana ambaye tunamuona mwenye huzuni kutokana na madhara ya usambazaji wa moto katika makazi duni haya. Kwingineko, wengine wamestaajabu wanapomuona akiwa ameketi na mwenye mawazo tele moyoni.

Kwa mara nyingi janga la maporomoko ya majumba huleta hasara iliyo kubwa kwa ajili ya kibinadamu. Mali hupotea hata maisha vilevile hivyo basi umuhimu wa ujenzi unastahili kuwa wenye msingi na dhabiti maalum zaidi. Tunavyotazama ni jumba la ghorofa kadhaa ambalo limeporomoka.

Janga linapotokea huleta hasara katika jamii. Tunavyotazama ni sehemu ambayo imeharibiwa kutokana na mtetemeko wa ardhi. Hali hii inaweza kuleta machafuzi ambayo baadaye huweza kuleta magonjwa mvua inaponyesha inayoweza kuleta mafuriko.

Kilimo hiki ni cha majani ya chai, ambayo yanapandwa kwa shamba ambazo ni nyingi ambazo ni ndefu, kwa mfano zinazopatikana kule Kericho. Shamba hili linaonekana kuwa na mimea ambayo ni yenye rutuba safi ambayo ni mzuri. Pia miti inaonekana kwa umbali na anga safi inaonekana ikionekana vizuri.

Sehemu hii inayofanyiwa usafi inaonekana na vijana ambao wanatoa uchafu kwa mtaro. Wamevalia maski. Pia kule nyuma vyumba vya mabanda vinaonekana. Kwa upande wa ...

Hospitali nyingi huwa kwa mara kadhaa hazikosi sehemu za mapokezi ya wanaohitaji huduma, Ni sehemu ambayo huwa inaelekeza mgonjwa katika anakokwenda kwa njia ya mwafaka ili aweze kupokelewa na kupata huduma kwa ufasaha ,mapokezi katika idara hii huwa wapole.

Kategoria hii ni ya miundo mbinu ya afya. Ni baadhi ya sehemu ambazo hupatikana jijini Nairobi. Kwa jinsi nyingine ni famasia ambamo dawa hupokelewa au kuuziwa. Unavyotazama kwenye rafu ni dawa ambazo zimepangwa sawia kulingana na utumiaji wake.

Kwa mara nyingi tunapokua wagonjwa, tunaenda hospitalini ili tuweze kuangaziwa na kuangaliwa vyema. Vifaa mbali mbali vinavyopatikana hospitali vinatumika kwa njia tofauti, ili kuweza kudhibiti hali zetu.

Hospitali nyingi mjini hua na jokovu mbalimbali zinazosaidia katika uhifadhi wa madawa kiasili yasiharibike, sehemu hii hua spesheli mno, tunapotazama ni mhudumu ambaye anahifadhi madawa kwenye friji, amevalia aproni nyeupe rasmi ya kazi yake.

Katika hospitali hii ya rufaa, ni mojawapo yao ambayo huwa na sehemu za idara mbalimbali, kama vile tunaona hiki ni kituo cha dharura na ajali, ambayo husaidia kwa kiwango cha juu kunapo tokea jambo la dharura, vilevile ambulensi inaonekana pembeni.

Kituo hiki cha huduma za afya kimo katika mojawapo ambamo daktari hukagua mgonjwa na kumuelekeza ipaswavyo kuhusu hatima ya afya yake. Vilevile sehemu ya mhudumu ina deski pamoja na kiti cha kukalia, dawa zimehifadhiwa kwenye droo, na vijisanduku kwa minajili ya utendakazi wao.

Kwenye duka hili la dawa, tunaona madawa mbali mbali ambayo yamepangwa kwa mpangilio wema katika rafu. Mfano wa dawa hizo ni kama vile: Panadol, MaraMoja na dawa nyinginezo.

Kategoria hii inaashiria vifaa mbalimbali vinavyotumika katika hospitalini. Tunavyotazama ni baadhi tu ya kifaa ambacho daktari anatumia ili kutibu mgonjwa. Hizi huwa zenye bei ghali na uitaji madaktari spesheli au nesi ambao huzitumia.

Category nyingi ya hospitali zenye rufaa na zile za kibinafsi huwa na vifaa vingi vyenye dhamani kubwa, vile hutumika kwenye operation kuelewa jinsi tatizo la mgonjwa ni lipi na kumkagua ili aweze kusaidiwa.

Hii ni kategoria ya hospitali yenye sehemu ambamo vifaa huwekwa . Kwa mara nyingi tunavyojikuta katika hospitali, tunavyotazama ni kifaa ambacho huonekana kwa mara kadhaa. Hiki hutumika kuweka dawa na vilevile sindano.

Hospitali nyingi jijini Nairobi, vilevile Nakuru na miji mingine zina vifaa mbalimbali za matibabu pamoja na usambazaji wake. Baadhi ya vifaa hivyo hutumika kupima joto au kufanya upasuaji na pia hupima kilo. Unavyotazama ni muhudumu wa afya ambaye anaelekeza mgonjwa kwenye mashine ambayo inamtibu.

Hospitali nyingi ambazo ni za rufaa pamoja na za sekta ya kibinafsi huwa na vifaa na mashine tofauti katika sehemu mbalimbali. Hizi husaidia kupimia na kukagua miili inapokua haipo sawia. Tunapotazama ni kifaa cha daktari wa macho.

Kategoria hii ni ya vifaa vya hospitali ,kwa mara nyingi hivi huwa ni vya ghali mno na hutumika spesheli na daktari ambaye ni msimamizi wa kutumia hivyo kusaidia wagonjwa wanapokuja kutibiwa.

Hospitali nyingi jijini Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa na vijiji vingine huwa zina vifaa mbalimbali za matibabu pamoja na usambazaji wake. Baadhi ya vifaa ni kama vile kipima joto, pressure na kilo. Unachotazama ni mojawapo cha kifaa cha kutathmini hali ya mgonjwa.

Kategoria hii ya kifaa cha utumiaji wa hospitali, ni baadhi tu ya kipimaji cha kufuatilia ishara muhimu za mgonjwa. Ni vya kidigitali hivyo basi hutumika na kutoa majibu kwa upesi mno. Kwa vile vinasaidia.

Kategoria hii inaashiria kifaa cha matibabu na usambazaji. Hiki kinatumika kujua presha iko katika steji gani. Madaktari pia hutumia kurekodi vipimo vya mwili na misukumo yake. Ni vyema kujihamasisha katika kujipima na kukaguliwa na wauguzi.

Kwenye hospitalini hii tunavyotazamia ni baadhi ya vifaa na madawa yaliyo kwenye kitoroli hiki ambacho tunaona sindano, chupa ya maji, jikaratasi, glavu, pambana vilivile tunaona mapipa ya taka na ubao wa matangazo.

Katika hospitali hii, tunamuona daktari akipendekeza na kujaza fomu ya muuguzi, kwa njia ya kupokea matibabu. Anazo faili, kumpyuta, aproni, kibonyezo, na kifaa cha kupima joto mwilini.

Kwa mara nyingi unapoenda hospitalini huwa mna foleni watu katika sekta mbalimbali kwa minajili ya kupata matibabu na daktari anayeelewa tatizo lako, Hii imesaidia kwa maana daktari hutibu watu kiwango cha juu na wagonjwa hupata matibabu vyema.

Kategoria ya hospitali huwa na vifaa mbalimbali kama vile kifaa hichi ni spesheli ambacho hutumika kupima hali fulani. Inaweza kuwa ni mwanadada ambaye anajikagua ili kuona iwapo ana mimba au la, onyesho lingie inaweza kuwa inapima virusi vya HIV.

Kategoria hii inaashiria jinsi daktari anafanya utafiti kwa njia ya eksirei kwa mgojwa wake, hii inasaidia kuangalia na kutatua sehemu za ndani za mwili ama mifupa na kadhalika jinsi ilivyo.

Kategoria hii ni ya mhudumu wa afya. Hii inaashiria jinsi ambavyo amejipanga, na toroli yake ili kuweza kuwashughulikiwa wagonjwa, kwa sekta yake ya siku. Tunavyoona ni baadhi ya madawa, kwenye pakiti, ambayo yanatumika, Ili kupelekea wagonjwa.

Katika kategoria hii ni muhudumu wa matibabu ambaye anaonekana katika kazi yake. Hawa husaidia katika utandakazi wao kwa ubora ili kusaidia wagonjwa wa kila hali. Na ni wenye tajriba za juu.

Madaktari wenye tajriba za juu, uwa wanafanya, shughuli zao za kazi kwa ufasaha. Mfumo wa kisasa hivi, hukubali madaktari, mwelekezi, kutembelea mgonjwa wake popote alipo kwa minajili ya ushauri na tiba yake ya kiafya. Unapotazama ni mhudumu ambaye ametembelea mgonjwa wake mhusika, nyumbani kwake.

Madaktari wengi huzingatia itifaki dhabiti wanaposhugulikia wagonjwa. Haswaa kila daktari huwa anayeshugulikia kutibu. Hii husaidia kuleta msimamo dhabiti ili uponyaji wa haraka uwe. Anayeonekana ni mmojawapo ambaye anaelekea katika kituo chake cha kushugulikia.

Katika hospitali hii tunawatazama wahudumu wa afya wa vitengo na idara mbalimbali za huduma. Wamevaa rasmi aproni zao za kazi na kifurushi kwenye shingo kuonyesha usimamizi wa jina na ofisi yao.

Sehemu hii ya hospitali tunamwona daktari mwanadada ambaye anamshughulikia mgonjwa ambaye amemlaza na kumpa uponyaji wa haraka. Anaonekana akiwa amemlaza, naye amevalia sare rasmi za kazi.

Tunavyozidi kuishi maisha ennye ugumu wa kila hali ni vyema pia kutilia maanani ubora wetu wa kiakili kuwa sawa. Msongamano wa fikra huw anyingi mno kwa maisha ya kila hali kama ya mapenzi, ndoa, kikazi na kadhalika. Inabidi tujitie mkazo tunavyotazama kategoria hii inaonyesha posta ya kuhamasisha watu kuhusu maisha na kujiweka sawa na ukabiliano wa shida nyingi.

Tunavyozidi kuishi maisha yenye ugumu wa kila hali, ni vyema pia kutilia maanani ubora wetu wa kiakili kuwa sawa. Msongamano wa fikra huwa nyingi mno, maisha ya kila hali kama vile ya mapenzi, ndoa, kikazi, na kadhalika. Inabidi tujitie mkazo tunavyotazama. Kategoria hii inaonyesha posta ya kuhamasisha watu kuhusu maisha ya kujiweka sawa na kukabiliana na shida nyingi.

Kategoria hii inasheeheni uwepo mzuri wa teknolojia ya kisasa ambayo hutumika kueneza ujumbe kwa urahisi na mwafaka. Tunavyotazama ni nukuhu ya mwaliko wa mkutano wa mtandao unaoeneza ukuaji mwema wa kiakili na ushauri wake.

Usawa na ualisia wa kiakili ni muhimu sana katika ukuaji wa afya ya binadamu. Kwa mara nyingi mawazo ya kindani uumiza sisi, hivyo basi ni heri kuishi katika maisha, ya kujijali, tunayotazama ni onyesho wazi, ya ufahamu, unaoelekezwa vyema.

Kanisa ni sehemu ya mkusanyiko wa waumini kama ule wa wana wa Israeli chini ya Musa kwenye Mlima Sinai. Tunavyoona ni mwanaume mmoja na amepiga magoti chini, anaomba. Pamoja na kando yake ni Biblia na miwani.

Ili kuzidi kua, kuishi na kujikimu kimaisha, mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Mifumo mipya haujatathmini na kuondoa yale ya kale. Unayotazama ni baadhi ya dawa za kisasa, ambazo zimepakiwa kwenye pakiti. Zina kiasi cha tembe, ambazo ni sitini. Hizi husaidia kwa mgonjwa, anayekuwa na maumivu.

Tunavozidi kuwa na kuishi na kujikimu kimaisha mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Mifumo mipya huja kudhamini na kuondoa yale ya kale. Tunayotazama ni baadhi tu ya dawa ambazo zimepakiwa kwenye paketi, na huwa na tembe kiasi cha sitini.

Tunavyo zidi kua, kuishi na kujikimu kimaisha, mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Mifumo mipya huja kudhamini na kuondoa yale ya kale. Unavyo tazama, hii ni baadhi ya dawa za kisasa ambazo zimepakiwa kwenye pakiti na chupa ambayo huwa na tembe kiasi cha mia. Husaidia mgonjwa anapokua na maumivu.

Kategoria hii inaashiria dawa za kisasa ambazo hutumika kupunguza maumivu kwa mwili, hizi huwa mgonjwa anashauriwa na daktari jinsi ya kuzitumia. Vilevile zimefanyiwa utafiti na maendeleo ya kisayansi. Kwa mara nyingi zinaweza kuwa chungu.

Kila uchao mfumo mpya huja kudhamini na kuondoa yale ya kale. Unaotazama hii ni baadhi tu ya dawa za kisasa ambazo zimepakiwa kwenye chupa na tembe vile vile ambazo husaidia katika sehemu mingi za maumivu mashida mbalimbali za kimwili.

Chanjo hii ya BCG, ambayo ilifanyiwa utafiti na wanasayansi ambao walikusudia, ilitumika kwa mara ya kwanza mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na ishirini na moja. Kusaidia katika nchi ambazo kifua kikuu ni kawaida kwao.

Ustadi ya sayansi katika kategoria ya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa inasheheni ambayo ni makuu na tunayotazama ni paketi ya baadhi ya dawa ambazo husaidia kupunguza makali katika miili.

Kategoria hii inaguzia magonjwa ya kuambukizwa ambayo kwa mara nyingi yanaweza dhuru afya zetu. Haya yanaweza kusambazwa kwa njia nyingi ikiwemo hewa, kutokana na midudu na sehemu zilizoathirika. Tunavyotazama ni mhudumu wa afya akiwa na mgonjwa ambaye anajaribu kumshauri jinsi ya kuishi vyema.

Magonjwa ya kuambukizwa huwa kwa mara nyingi yanaweza dhuru afya zetu. Haya yanaweza kusambazwa kupitia kwa hewa, midudu na sehemu zilizoathirika. Tunavyotazama ni maatam ambaye anamchanja moja wapo ya mtu ili kumkinga kutokana na usambazaji huo.

Katika hospitali nyingi za rufaa na za kibnafsi huwa na itikadhi zinazofatwa mgonjwa anapoletwa kwa minajili ya matibabu. Nesi au daktari lazima awe kwenye mavazi rasmi na awe na barakoa pamoja na glavu. Hawa huwa wenye tajriba kubwa katika utekelezaji wa kazi zao

Hospitali nyingi jijini Nairobi huwa na wahudumu wenye tajriba ya juu mno, ukikumbuka pia ni vyema wao kuchukua mda wao ili kudhibiti uhalisia kwenye operation zao za kila siku, unavyotazama, hawa wameevalia barakoa na gwanda zao za kazi rasmi.

Kupokea matibabu na kufwata itifaki dhabiti, huleta utaratibu mwema wa kujikinga didhi maradhi ya magonjwa. kategoria hii tunavyotazama ni Ishara dhabiti kuwa daktari huyu amefwata maagizo yake sahihi katika kazi yake. Amevalia barakoa na anamchanja mgonjwa kwa njia iliyofaa.

Kwenye hospitali tunamwona muuguzi akiwa anahudumia mtoto mchanga, kando yake ni mamake mzazi. Vile vile, kuna leso ambazo zinaonekana na kitanda pia. Muuguzi anaonekana.

Daktari tunaona akimkagua mtoto mchanga jinsi hali yake ilivyo vilevile anaonekana amebebwa na mamake mzazi akiwa na shuka, daktari amevalia glavu na amebaeba chombo chake cha kupima.

Katika kategoria ndogo ya tiba ya watoto, tunamwona daktari akiwa na sindano akimchanja mtoto. Amevalia barakoa na muuguzi amevalia glavu kwenye mikono yake, tayari kufanya shughuli ambayo anastahili.

Kategoria hii ni ya daktari wa watoto. Uzoefu wao wa kutibu umewasaidia pakubwa kwa kupona haraka. Vilevile wanatoa huduma ya msingi na kinga katika vituo vyao vya afya. Tunavyoonaa muhudumu anamdunga sindano kwenye kidole chake ili aweze kupekua kwa kutumia damu hio. Amevalia glavu rasmi za kazi hiyo.

Hospitali nyingi zimeweza kuokoa na kusaidia maisha ya wagonjwa. Wauguzi wengu huwa wana jukumu la kumlinda mgonjwa wake, tunayotazama ni mhudumu wa afya akiwa anatekeleza majukumu yake, amevalia sare rasmi na ana beji lenye jina lake.

Kwenye hospitali hii tunamuona mhudumu wa afya akichanja mtoto ambaye amezaliwa. Kwa upande mwingine ni mama mzazi ambaye anatazama. Sehemu hii ni ya wadi ya wanaojifungua uzazi ambao ni spesheli kwa kina mama.

Usafi wetu kama jamii ni chanzo ambacho kinaweza kutusaidia dhidi ya maradhi na magonjwa mbalimbali. Tunavyotazama ni muhudumu wa afya ambaye anatekeleza wajibu wake akiwa na mama. Anamwelekeza vyema kuhusu jinsi ya kuhifadhi mazingira safi.

Waelekezi wema husaidia pakubwa katika kuwa na rekodi nzuri ambayo huwezesha mteja kuhamasika vyema. Tunavyotazama ni mhudumu wa afya anaonekana akimshauri anaye na hitaji maalum katika sehemu hii.

Unavyo ona kwenye kategoria hii ni daktari ambaye anamchanja mtu, hii ni ishara wa afya ya jamii yenye umma na ina leta usafi. Kupata chanjo ina dhihirisha kwamba hali hii ina uwezo na ushirikiano mkuu katika nyanja mbali mbali na sekta ya matibabu.

Usafi wetu kama binadamu ni wa hadhi ya juu. Unavyotazama sehemu ya choo cha nyumba mojawapo ambacho hakipendezi chenye uchafu. Hali hii inaweza leta madhara katika afya ya kibinadamu. Ni bora tujitunze kutokana na hali kama hii.

Usafi wetu kama binadamu ni hali ambayo inasaidia sisi kuwa dhabiti jinsi tulivyo. Tunavyoona ni sehemu ambayo imehifadhiwa ya maji ya kunawia na kutupa taka ambayo hutumika kwamara nyingi ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia nafuu wa hadhi njema.

Kwa mara nyingi katika michezo, wachezaji hupitia changamoto nyingi kutokana na kugongwa na kuanguka chini ilhali kadhalika huwa na madaktari ambao huja kuwatibu na kuwasaidia wanapoumia.

Tiba maungo ya mchezo ni kategoria ambayo inaashiria jinsi hali ya michezo baada ya ugaaji unaweza pata tiba ya haraka. Unavyoona ni mojawapo wao anaonekana kuwa na vidonda kwenye mkono wake.

Huyu ni muuguzi mmoja, vile vile mkimbiaji ambaye anasaidia mwenzake kwa kumfanyia uponyaji wa dharura kutokana na kuteguka mguu wake. Kwa pande nyingine kunayo miti yenye umbo mzuri unaorembesha mandhari.

Shamba hili dogo linapatikana vijijini, kwa mara nyingi hizi huwa na mimea mbalimbali ambayo ni dawa ya tiba ya kiasili. Tunavyoona baadhi yake ni nyanya na vitunguu ambazo zimemea kwa kunawiri sawa sawa.

Ukulima wa kitambo ni sehemu ambayo ilisaidia pakubwa katika ukuaji wa kizazi kilichokua kinafuata. Tunavyotazama ni baadhi ya vitunguu, ambavyo vimemea katika kijiji kimoja mjini Kisii.

Kategoria ya madawa ya mitishamba. Ni dawa ambazo zilikua zinatumika na wazee wa kale. Baadhi ziliaminika kuponya magonjwa mbalimbali na kupunguza maumivu. Tunachotazama ni kitiya kidogo cha sehemu ya madawa.

Kategoria hii ni ya dawa za kiasili za kale. Hizi huaminika kuwa zilikuwa zinasaidia kitambo kwa magonjwa mbalimbali kama vile kichwa kuuma, tumbo na maradhi tofauti tofauti yaliyokuwa yanaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.